Hawa ni maafisa wa maafisa hawa wamejitolea katika kupeana sodo. Hii husaidia wasichana wa umri ndogo kutoka familia isiyojiweza kuhitimu mahitaji ya watoto wao kupata sodo hii. Hii husaidia katika kupunguza kuolewa mapema kwa watoto wa shule na pia kupunguza watoto wa janga kupata mimba ya kiolelaholela.

Wanafunzi kadhaa kwenye darasa na tunampata afisa kutoka wizara wa afya. Afisa hawa wanatumiwa katika kuwaelimisha watoto kuhusu afya njema na kuzingatia usafi. Wamepewa kijikaratasi na kusoma na kuwapa masharti ili kuzingingatia usafi na afya njema shuleni.

Hapa ni kwenye kiwanda cha kutengeneza asidi. Kwenye kiwanda hiki tunapata watu hawa wamevalia aproni na barakoa. Hii husaidia katika kupunguza maafa yanayotokana na kuweka hewa hii kwenye mwili wa watu. Hii husaidia pia kupunguza madhara ya mioto kama asidi hii.

Hii ni vaccine ya polio vaccine hii husaidia katika kuounguza maafa yanayotokana na polio, pia hii husaidia katika kupunguza ulemavu uanotokana na ugonjwa huu, watoto wasiopewa vaccine ya polio huwa na ulemavu mbalimbali kama miguu kupenduka, ama miguu kutokuwa ya kawaida.

Hii ni sindano na dawa ya ukambi, mumps na rubella . Chanjo hii husaidia katika kupunguza maafa ya magonjwa mbalimbali. Pia husaidia katika kuongeza idadi ya watu nchini. Hii hupeanwa na serikali ili kupunguza maafa nchini na kuboresha uchumi wake kwa kupitia wananchi.

Haya ni dawa ya kutibu magonjwa mbalimbali. Dawa hii ni tembe ya kumeza, mtu hupewa dawa hii kwenye hospitali ya kiserikali ama kununa kwenye kliniki ile. Hii husaidia kupunguza maafa ya magonjwa inayotokana na ugonjwa hii na pia kusaidia katika kupunguza maumivu mwilini kwa mgonjwa.

Huu ni dawa ta kienyeji, dawa hii hutokana na mafuta ya nguruwe, mafuta ya ngutuwe hutolewa na kuwekwa kwenye chupa hizi, hii husaidia katika kupunguza dawa ya kemikali, dawa zingine za kemikali huwa hatari katika maisha ya watu, ama mtu akitumia kwa muda mrefu huwa na adhari mbalimbali .

Huu ni dawa ambayo umetengenezwa na chuma ya iron . Dawa yenyewe husaidia katika kupunguza au kutengeneza seli nyekundu mwilini. Pia huongeza kinga ya mwili. Dawa hii tumepewa masharti kuwa inafaa kumezwa tembe moja kwa siku.

Hawa ni wazimamoto. Wazimamoto hawa wanaonekana kufurahia kazi yao. Wanapunguza moto ambayo imetoka kwenye shamba la ngano. Ngano yenyewe imekauka. Hii huleta hasara kubwa kwa mkulima ambaye alipanda ngano huu.

Huyu ni daktari anayempea tiba mtoto. Mtoto huyu mdogo anapewa vaccine ya polio kwa kuwa vaccine ya polio hupita kwenye mdomo. Inasaidia katika kupunguza ulemavu na mtoto unaotokana na kukosa chanjo huu wa polio . Pia yeye husaidia kupunguza maafa ya watoto wachanga nchini.

Hapa ni kwenye hospitali, kwenye hospitali tunapata madaktrari wawili wa meno wanasaidia gonjwa huyu mgonjwa huyu anaugua kutokana na ugonjwa wa meno tunapata madaktari hawa wanatumia vifaa vya kisasa kusaidia mgonjwa huyu.

Hawa ni watu ambao wamevalia aproni na barakoa na pia wamevalia glovu. Wanafanya unyunyizi wa dawa kwenye huu mtu ambaye amekufa. Tunapata kuwa watu hawa wanapunguza kuenea kwa virisi ya Corona . Chanjo pia ilipeanwa ili kusaidia kuenea kwa ugonjwa huu.

Huyu ni mtoto mchanga, mtoto huyu anasaidiwa na madaktari, madaktari hawa wanaonekana kufanyia ama kuweka kwenye mashine mtoto huyu, alafu pia hii husaidia katika kupunguza katika maafa ya watoto wachanga hospitalini.

Huu ni dawa ya mafuta. Dawa hii ya mafuta hutumiwa kupaka ambapo kuna maumivu. Hii dawa haifai kumezwa, hii dawa inasaidia katika kupunguza maumivu mwilini ambao mtu ameumia kwenye ngozi ama upande wowote ule ilhali si upande wa ndani ya mwili.

Haya ni kiwango kumbaya kule. Haya tunapotakuwa kuna mafuriko ambayo yanatoka tunapotakuwa. Haya ni kwamba na maji mafuriko kwenye nyumba. Hii huleta magonjwa mbalimbali kama vile kishasha na kipindupindu. Tunapata watu hawa wanajaribu kuokoa mali yao kwenye nyumba zisiambae yameloa.

Hawa ni maafisa wa serikali mbali mbali maafisa hawa wameonyeshwa kutekeleza jambo la kuwapa wananchi maji watu hawa wanafungua rasmi kituo hiki ya kuuza maji hii husaidia watu wa eneo hili kupata maji safi ya kukunywa na kutumia katika riziki zao mbalimbali.

Huyu ni mwana maabara anayefanya utafiti mwana maabara huyu anachunguza ugonjwa fulani ,tunapata kuwa kuna wenzake wanaojadili kuhusu utafiti wao hii pia husaidia katika kupata dawa ya ugonjwa mbali mbali ambayo ni mageni nchini.

Huyu ni mfanyakazi kwenye kampuni ya hasidi tunapata kuwa amevalia barakoa na kuvalia aproni ili kuzuia kuchomwa na acid hii. Hii husaidia katika kupunguza maafa yanayotokana kwenye viwanda huu.

Watu hawa wamevaa barakoa, tunapata kuwa kuna daktari na muhudimiwa Inaweza kuwa mhudumiwa huyu anapata chanjo ya corona ,hii husaidia katika kupunguza kuenea kwa virusi ya corona. Corona ni ugonjwa ambaye huenea kupita hewa kwa kuwa ni virusi inayosambazwa na hewa.

Hii ni dawa . Dawa yenyewe ni ya kumeza, imewekwa kwenye mkebe ili kuifadhi kutokana na baridi ama vitu yoyote ambaye inaweza haribu. Hii ni dawa ambayo inasaidia kupunguza maafa, ama kupunguza maumivu kwenye mwili kutokana na ugonjwa ambayo hiyo dawa.

Huu ni vaksini ya dawa ya homa ya manjano. Dawa hii husaidiya kupunguza maafa yanayotokana na ugonjwa huu. Virusi ya homa ya manjano husambazwa. Watoto wachanga hupewa chanjo hili ili kupunguza maafa. Serikali hupeana hili dawa kupitiya wizara ya afya.

Hawa ni watu ambao wamevaa barakoa, wanaonekana kuwa kwenye kituo cha afya, kwa kuwa tunaona kuna daktari wawili. Tunapata kuwa watu hawa wanapata chanjo, chanjo hii inaonekana kuwa ni chanjo ya Corona katika dhidi ya virusi vya corona ambayo ni ugonjwa deadly

Huyu ni mtoto mchanga. Mtoto huyu mchanga tunaona kuwa anapewa chanjo ya polio na daktari. Daktari anatabasamu ili kumshawishi mtoto ili akubali kupata dawa hii. Mama yake pia anaonekana kufurahia mtoto wake anapopata chanjo hii ya polio.

Haya ni dawa mbalimbali dawa enyewe husaidia katika kupunguza maumivu ama kusaidia kuzuia virusi kama antibiotiki, katika kuenea kwenye nchi, kusaidia watu walio na ugunjwa mbalimbali kupona.

Huyu ni mwalimu. Mwalimu huyu ambaye ni afisa wa afya anaonyesha wanafunzi kuhusu jinsi ya kuvaa sodo. Hawa ni wanafunzi wasichana wanaoelezwa kuhusu jinsi ya kuvaaa sodo. Hawa ni wasichana ambao wamefika umri wa kufika kuwa wanawake.

Hapa ni kwenye hospitali. Tunapata kuwa daktari anatapata mkuu akiangalia mgonjwa wake. Pia mgonjwa anatapata mkuu akiangalia daktari. Tunapata kuwa mgonjwa anapewa masharti. Mgonjwa huyu anaonekana kuwa anataka kuingia kwenye mashini ya kumfanya utafiti ili kujua ugonjwa ananuli kuugua.

Hawa ni wafisa wa afya, wafisa hawa wanaonekana kuwa na mkutano wa mabaza, tunapata kuwa wamevalia barakoa. Mafisa hawa wameketi kwenye uwanja ambayo unaonekana kuwa ikona ukame. Watu hawa wamevalia barakoa ilikuzuia kuenea kwa virusi ya ugonjwa ya corona.

Hapa niko kwenye hospitali. Kwenye hospitali tunapata watu tofauti tofauti ambao wamelazwa kwenye ward . Mtu huyu ako na jeraha ya mguu. Mguu wake umevimba inaonyeshwa kuwa ni kutokana na ajali ya barabara ama ajali lolote lile.

Huyu ni mama ambaye ako kwenye hospitali. Mama huyu anaonekana kuwa amejifungua tu sasa hivi. Anashika kuna kumuona mtoto wake. Anatafuta kusamu kufurahia mtoto ambaye amemzaa. Hiyo saidia katika kuendeleza jinsia yake.

Huyu ni daktari anayesaidia mtoto mchanga mgonjwa. Mtoto yenyewe anaonekana kuvimba kidonda kwenye mkono wake. Daktari anafanya namna ili kusaidia mtoto huyu kwa kuwasaidia kutokana na ugonjwa huu wake.

Hii ni vaksini ya ugonjwa ya ukambi, mumps na rubella. Hii husaidia katika kubunguza kuenea kwa virusi ya ugonjwa huu. Pia husaidia katika kupunguza maafa yanayotokana na ugonjwa huo wa ukambi, mumps na rubella.

Huu ni dawa ya kienyeji. Dawa hii hutengenezwa kwa kuchanganya mizizi ama matawi ya mti. Hii husaidia katika kuleta dawa ya magonjwa mbalimbali yasiyokuwa na kemikali. Pia husaidia wanaouza kupata pesa ya kujipatia maslahi ya kila siku.

Haya ni tembe za kumeza. Kwenye tembe hizi tunapata kuna tembe nyekundu na tembe ya nyeupe. Pia tembe ya nyeupe ni tofauti tofauti. Mwingine ni mzima, mwingine chepu yake ni tofauti. Unapata haya ni tembe za kumeza ili kupunguza maumivu na kuua bakteria ama antibiotiki inayoweza kusababishwa ugonjwa.

Hapa ni kwenye lami. Katika lami tunapata kuna maporomoko kutokana na mafuriko ya maji. Lami yenyewe imeporomoka tunapata kuna watu wanao hofisha maisha yao katika kusimamia mahali ambayo imeporomoka, watu hawa wanaweka maisha yao kwenye hatari.

Hawa ni watu wanaopima joto kwenye mwili ya mzee huyu. Watu hawa wanaonekana kuwa wamevalia barakoa kwenye mdomo wao, hii pia hupunguza katika kuenea kwa ugonjwa wa corona. Corona ulisababishwa na virusi ambayo inaenea kwa kupiga hewa.

Huyu ni daktari na mtoto mgonjwa. Tunapata kuwawaka kwenye darasa kwa sababu tunaona jadwali hiyo iliyoko kwenye ukuta ama wako kwa nyumba. Hii ni mafikio ya serikali kufikia kila mtoto kwenye nyumba yao. Hii husaidia katika kupata kupata chanjo kwa watoto wote nchini.

Hapa niko kwenye hospitali. Tunapata kuwa kuna mama ambaye amelazwa kwenye kitanda. Mama huyu anaonekana kuwa alikuwa anajifungua hivi karibuni. Kuna mama ambaye amemtembelea na vitambaa na neti ya kuzuia umbu. Hii husaidia katika kupunguza maafa ya watoto yanayotokana na malaria.

Hawa ni familia . Familia wanaona mtoto wao, wanaona kufurahishwa na mtoto huyu. Hawa ni wazazi wapya wamejipea jukumu la kuchunga mtoto huyu. Mtoto anaonekana kuwa amelala.

Hawa ni watu ambaye wamevamiwa na nyuki, nyuki enyewe inakaa kuwa hatari sana kwa watu hawa, pia watu hawa huonyesha furaha yao wanahepa katika uhamisi hii.

Haya ni tembe ya kuweza, tembe yenyewe humezwa na mgonjwa mara nne kwa siku, hii husaidia katika kupunguza maumivu ya mwili ya kungeza kinga ya mwili kwa maumivu mbali mbali, tunapata kuwa hii hununuliwa kwenye hospitali binafsi, ama kupeanwa kwa hospitali za serikali.

Hii ni sindano na dawa, dawa yenyewe ni ya chanjo, hii ni chanjo inayopeanwa kwenye hosiptali za Kenya ili kupunguza maafa yanayotokana na ugonjwa unayoendana na vaksini hii.

Haya ni madawa mbalimbali dawa enyewe tunaona kuna dawa ya kutoa maumivu, na dawa ya ukoo, ili kusaidia kupunguza maafa yanayoletwa na viruzi ya ugonjwa hii.

Huyu ni daktari wa meno ama daktari wa macho. Anaonekana kuwa na kifaa kwenye kichwa chake ya kupima magonjwa mbalimbali. Pia ako na kifaa kwa mkono anayeitengeneza ili kutumia kutumia katika kupima wagonjwa.

Haya ni dawa, dawa haya ni ya kutibu magonjwa mbalimbali, hii ni dawa ambayo inawaka Biotic hii inatumiwa katika kuhangamiza bacteria kwenye mwili ama virusi mbalimbali kwenye mwili.

Hawa ni maafisa wa afya katika hospitali Kuna wamama walio na watoto , mtoto huyu anapewa chanjo na daktari hili kusaidia kupunguza maafa ya watoto nchini pia kusaidia katika kufuraisha.

Hawa ni madakitari wawili, madaktari hawa wanashugulikia mgonjwa ambaye ako na tatizo la meno. Unapata kwamba, daktari hawa wanatu vifaa vya teknologia ya kisasa katika kuhudumia mgonjwa huyu. Huu usaidia katika kupunguza maafa yanayo tokana na ugonjwa wa meno.

Hawa ni watu wanaosafisha mkono yao. Watu hawa wanaonekana kuwa ni kuwa ni maafisa wa afya, wamevalia mashati ya manjano. Wanaosha mikono ili kutoa ama kupunguza kusambaa kwa ugonjwa wa Corona kutokana na virusi virusi. Pia wamevalia barakoa.

Haya ni dawa mbalimbali. Kwenye tembe hii, tunapata tembe ya rangi ya nyekundu, nyeupe, nyeusi, na ya manjano. Dawa hii humezwa na mgonjwa ili kupunguza maumivu kwenye mwili wake na kuzuia ugonjwa wenyewe kwa kuendelea kuenea.

Hii ni dawa ambayo imetengezwa na....dawa yenyewe upunguza uchovu wa mwili na pia kupunguza ama kutengeneza sheli ya nyekundu kwenye mwili, pia kwenye dawa hii tunapata kuwa hakuna sukari yenye unaongeza kwenye dawa huu.

Hawa ni watoto wachanga wanaochota maji kwenye mfereji chafu. Katika mfereji hii, tunapata kuwa maji yenyewe ikona matakataka. Hii inahofisha maisha ya watoto hawa wanapokunywa maji hii. Wanaweza pata magonjwa kama vile, kipindupindu na bilharzia .

Hao ni maafisa wa afya wanayotengenaza kambi. Kwenye kambi wakipeana chanjo mbalimbali na kuelimisha wanao wa eneo hili kuhusu umuhimu wa afya njema na umuhimu wa kujipima ili kujua hali ya maisha yao ili kupunguza maafa.

Huyu ni daktari na mama. Daktari anaonekana kufanya mapimo sikio la mama huyo. Mama huyu inaweza kuwa na tatizo la masikio. Tunapata kuwa kuna madaktari wengine wanaoendeleza shughuli ya kutibu wagonjwa.

Hawa ni madaktari waliokuwa katikq chumba cha theater. Kwenye chumba hili upasuaji hufanywa dqktari hawa huonekana kuweka umaarufu wao katika kuchagua vifaa vinavyotumiwa kwenye shughuli hii. Wanajiandaa kifanya operesheni kwa mgonjwa aliyekuwa kwenye kitanda hii.

Haya ni dawa ya kienyeji, dawa haya yanatokana na kuchemsha mti, mti kama vile matawi ama mzizi, au upande za mti. Huu usaidia katika kutibu magonjwa mbali mbali bila kutumia dawa za kemikali.

Hawa ni madaktari wa meno. Madaktari hawa wamevalia barakoa na glavu ili kusaidia katika kupata maradhi mbalimbali. Pia wanatumia mashine ya kisasa katika kumhudumia mgonjwa huyu. Mgonjwa anaonekana kuwa amepaka rangi kwenye kichwa yake.

Huyu ni afisa kutoka wizara ya afya, anapeana chanjo. Chanjo yenyewe inaweza kuwa ni ya polio kwa kuwa inapita kweye mdomo, tunapata kuna chifu anayechunga amani kwenye shughuli hii ya wizara ya afya, tunapata kuwa watu ni wengi ambao wamekujia chanjo ya serikali.

Hii ni dawa ya vitamini, vitamini ya D3.Hii husaidia katika kuongeza kinga ya mwili katika kuzuia mwili kupata magonjwa tofauti tofauti. Pia husaidia katika kupunguza maafa yanayotokana na ugonjwa wa ukosefu wa vitamini kwenye mwili.